Hawa ni watoto wawili, mmoja msichana na mwingine mvulana. Watoto hawa wameinama wanaosha mikono kwa maji ya mfereji yanayotirika, kuna ndoo nyekundu iliyo.

Kuna watu watatu kwenye picha hii wote wakiwa wa jinsia ya kike, wamevalia koti nyeupe, wote wamebeba boksi mbili mbili nyekundu zilizochorwa msalaba kuandikwa zeclen.

Kwenye picha hii, naona mama mmoja ameketi kitandani na ameshikilia mtoto. Kuna watu wengine wamesimama kando yake, wanaume na wanawake, wakimuangalia.

Kuna mkono umevalishwa blauzi ya rangi ya samawati mkono huu umeshikilia chupa ya Vaccine MMR, umeshikilia sindano iliyo na dawa.